Sehemu ya juu katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa pembejeo pamoja na dawa za wanyama, ikiwa imewekewa bango linaloonyesha upatikanaji wa bidhaa hizo, huku chini yake kuna watu mbalimbali wanaopita katika eneo hilo.

Wateja mbalimbali wakiwa wamevalia barakoa, huku wamesimama katika meza iliyopangwa dawa mbalimbali za kutibu wanyama, pamoja na pembejeo, huku wakisubiri kupewa maelekezo mbalimbali, pamoja na kuhudumiwa kutoka kwa mfanyabiashara wa dawa hizo.

Sehemu ya ukuta katika duka linalojihusisha na uuzaji wa pembejeo pamoja na dawa mbalimbali zinazotibu magonjwa kwa wanyama wa kufugwa, ikiwa imeekewa mashelfu yaliyopangiliwa bidhaa hizo huku zikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa pembejeo mbalimbali, pamoja na dawa zinazotibu magonjwa ya aina tofautitofauti kwa wanyama wanaofugwa ikiwa imepangiliwa bidhaa hiyo katika mashelfu, huku muuzaji akisubiri kuhudumia wateja.

Mkulima akiwa mwenye tabasamu, huku amevalia vazi maalumu kwa ajili ya shughuli za kilimo, akiandaa mbolea alizoziweka katika eneo la kutengenezea na kuhifadhia, tayari kupeleka shambani kwa matumizi.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashelfu ya ukutani yenye vioo. Huku ndani yake kumepangwa dawa mbalimbali zinazotibu magonjwa kwa wanyama pamoja na pembejeo za kilimo.

Sehemu ya shamba lililolimwa na kuandaliwa kisasa, likiwa imepandwa mazao ya biashara aina ya pilipili mbuzi, ambayo tayari yamekwisha kukomaa, huku yakisubiri kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Sehemu ya pembeni katika makazi ya watu. Ikiwa pamewekewa zao la biashara aina ya nyanya, ambalo tayari limekwisha vunwa kutoka shambani. Na wakulima wakipanga katika matenga, tayari kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuza.

Eneo la shamba likiwa limelimwa na kuandaliwa vizuri, na kupandwa mazao ya biashara aina ya matango, yaliyo kwisha komaa tayari huku yakisubiri kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Wakulima wa zao la biashara aina ya pilipili hoho. Wakiwa wamesimama na wengine wakiendelea kupakia zao hilo katika viroba na mbele yake kuna matenga yaliyosheheni zao hilo huku likisubiri wateja.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya ndizi, kwa kufuata mistari ya matuta, huku zao hilo likiwa bado halijakomaa kwa ajili ya kuvunwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imewekewa zao la biashara aina ya viazi mbatata ambavyo vimekwisha kuvunwa tayari. Na pembeni yake wakulima wakiendelea na zoezi la kuvuna, huku wakisubiri kusafirisha sokoni kwenda kuuza.

Wakulima wakiwa katika eneo la shamba, huku wakipakia mazao ya biashara aina ya mananasi katika matenga ya plastiki yenye rangi nyekundu kwa ajili ya kuyapakia katika gari, ili kuyasafirisha kwenda sokoni kwa kuuzwa.

Mkulima akiwa ndani ya shamba, lililolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya, ambazo tayari zimekwisha kukomaa huku akiendelea kuvuna zao hilo, kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza.

Eneo la ndani katika nyumba maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kuhifadhia mazao ambayo ni ndizi yaliyokwisha kuvunwa tayari. Huku mkulima akiendelea kuyapanga mazao hayo na kuyaanda kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuzwa.

Mkulima akiwa ndani ya shamba, lililo limwa na kupandwa zao la biashara aina ya viazi mbatata, huku ameshikilia zao hilo alilokwisha kulivuna tayari na kuliandaa kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa zao la biashara aina ya vitunguu maji, vikiwa tayari vimekwisha komaa, na kusubiri kuvunwa ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo la pembeni katika shamba lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara pakiwa pamewekewa matenga ya plastiki yenye rangi ya njano, huku yamewekewa na kupangiliwa mazao hayo yaliyokwisha kuvunwa tayari; huku yakisubiri kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakichambua zao la nyanya lililokwisha kuvunwa tayari na kuweka vizuri, kwa ajili ya kuliandaa zao hilo kupeleka sokoni kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika eneo la shamba, palipolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya viazi mbatata. Huku wakiendelea kuvuna zao hilo tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wakiwa katika shamba sehemu ambayo pamewekewa zao la biashara ambayo ni mahindi, ambalo tayari limekwisha kuvunwa; huku wakisubiri kuyaanika na kukauka mazao hayo kwa ajili ya kuyapukuchua.

Sehemu ya pembeni katika shamba palipolimwa mazao ya biashara aina ya viazi mbatata ikiwa imewekewa mifuko ya viroba iliyosheheni zao hilo huku yakiwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika eneo palipowekewa zao la biashara aina ya ndizi, lililokwisha kuvunwa tayari. Huku wakipakia katika gari tayari kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imewekewa matenga ya plastiki, yenye rangi ya njano pamoja na bluu, huku yamejazwa zao la biashara aina ya viazi vitamu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa, kwenda sokoni kuuzwa.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya viazi mbatata, huku wakivuna mazao hayo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya ambalo limechipua vizuri na kustawi lakini bado halijakomaa kwa ajili ya kuvunwa

Mkulima wa zao la biashara aina ya kahawa akiendelea kuanika zao hilo lililokishwa kuvunwa tayari ili kuliandaa kupeleka kiwandani kwa ajili ya kulichakata.

Sehemu ya chini katika shamba ikiwa imetandikwa turubai jeupe; huku juu yake kumewekewa mazao ya nyanya yaliyokwisha kuvunwa tayari, huku yakisubiri kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa ndani ya shamba, huku amevalia mavazi maalumu, akiendelea kuvuna zao la biashara aina ya nyanya, tayari kwa ajili ya kuandaa kupeleka sokoni ili kuuza.

Mkulima akiwa ndani ya shamba katika eneo lililowekewa matenga ya plastiki ambayo yamejazwa mazao ya biashara aina ya nanasi, huku akisubiri kusafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya, lililoota na kustawi vizuri; huku zao hilo likionyesha kukomaa na kuiva tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya mapapai, ambayo yamestawi na kubebelewa vizuri katika miti yake huku yakisubiri kukomaa na kuiva kwa ajili ya kuvunwa ili kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba, iliyolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya vitunguu maji ikiwa imewekewa zao hilo, lililokwisha kuvunwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa sokoni kuuzwa.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya, kwa kufuata mistari iliyonyooka. Huku katikati yake kuna miti iliyosimama, kwa ajili ya kusaidia uotaji mzuri wa mazao hayo.

Mkulima akiwa ndani ya shamba palipolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya kahawa, akivuna zao hilo lililokwisha kukomaa tayari kwa ajili ya kuandaa na kupelekwa kiwandani kwa kuchakatwa.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa, wakiwa wamevalia mavazi maalumu huku wakivuna zao hilo kwa ajili ya kuliandaa kupeleka kiwandani kulichakata.

Sehemu ya pembeni katika shamba lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya vitunguu maji, pakiwa pamewekewa mazao hayo ambayo tayari yamekwisha kuvunwa, huku wakulima wakipakia katika gari kubwa, kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuzwa.

Sehemu ya pempezoni katika shamba, ikiwa imewekewa na kupangiliwa mifuko ya viroba iliyosheheni zao la biashara aina ya viazi mbatata, huku vikisubiri kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya pembezoni katika shamba lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya mananasi, ikiwa imewekewa mazao hayo huku wakulima wakiyavuna kutoka shambani, huku wakiandaa kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima mbalimbali wakiwa katika eneo la shamba, lililolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya karoti, wakipakia zao hilo katika mfuko wa kiroba kwa ajili ya kupeleka sokoni kwenda kuuza.

Mkulima akiwa ndani ya shamba lililolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya kahawa, akikagua mazao hayo Ili kujiandaa kwa ajili ya kuvuna na kupelekwa kiwandani kuchakata.

Mkulima akiwa ndani ya shamba palipo limwa na kupandwa zao la biashara la aina ya mananasi, huku akiwa ameshikilia mazao hayo mikononi ambayo tayari yamekwisha komaa, na yanasubiri kuvunwa kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya mahindi. Huku pembeni yake kuna miti ya maembe ambayo imebebelea vizuri, na wakulima pamoja na mtaalamu wa kilimo wakiendelea kupeana maelekezo.

Sehemu kubwa ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya mapapai, kwa kufuata mistari ya matuta, huku bado hayajakomaa vizuri mazao hayo na mkulima akiwa amechuchumaa, huku ameshikilia mazao hayo ambayo tayari yamekomaa na ameshakwisha kuyavuna.

Sehemu ya pembeni katika shamba lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiwa imewekewa mazao hayo kwa chini, ambayo tayari yamekwisha kuvunwa kutoka shambani, huku mkulima akiyaweka katika ndoo, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha.

Mkulima akiwa amechuchumaa huku ameshikilia zao la biashara aina ya tikiti maji, lililokwisha kupasuliwa tayari, na pembeni yake kuna mazao hayo ambayo yamelikomaa, huku yakisubiri kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya pembeni katika shamba lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya pilipilihoho. Ikiwa imewekewa mifuko iliyojazwa zao hilo. Huku mkulima akisubiri kusafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya chini ikiwa imewekewa zao la biashara aina ya viazi vitamu, ambavyo tayari vimekwisha kuvunwa huku vikisubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa amesimama kwenye mazao ya mahindi ambayo tayari yamekwisha kuvunwa, na kuwekwa nje kwa ajili ya kukauka huku yakisubiri kupukuchuliwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imewekewa zao la biashara aina ya viazi mbatata, ambalo tayari limekwisha kuvunwa huku mkulima wa shamba hilo akiendelea kuvuna mazao hayo

Wakulima wakiwa katika eneo la shamba palipolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya viazi mbatata, wakivuna zao hilo tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa kwa mfumo wa kisasa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya katika mifuko ya viroba, huku wakulima wakivuna zao hilo ambalo limekwisha komaa na kuiva tayari kwa kusafirisha sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya shamba ikiwa limewekewa zao la biashara aina ya mahindi, lililokwisha kuvunwa tayari nakuwekwa katika mifuko ya viroba. Huku mkulima akiandaa kwa ajili ya kusafirisha kwenda sehemu ya kukaushia.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya, lililoota na kustawi vizuri. Huku mkulima akiendelea kuhudumia zao hilo shambani humo.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya kitunguu maji. Huku zao hilo limewekwa katika mifuko maalumu, ambapo tayari limekwisha kuvunwa kwaajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa.

Eneo la chini katika shamba, palipolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya stafeli, likiwa limewekewa matenga ya plastiki yaliyojazwa zao hilo ambalo limekwisha kuvunwa tayari, huku wakulima wakijiandaa kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni.

Eneo la shamba likiwa limelimwa na kupandwa vizuri zao la biashara aina ya nyanya lililosheheni katika miche yake, huku likiwa tayari limeiva na kukomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa kupelekwa sokoni kuuzwa.

Eneo la pembezoni, katika shamba lililolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya viazi mbatata, ikiwa pamewekewa zao hilo ambalo lipo katika mifuko ya viroba, huku wakulima wakipakia katika gari, kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuzwa.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya ambalo limekwisha komaa na kuiva tayari, huku wakulima wakiendelea kuvuna mazao hayo na kuyaweka katika matenga tayari kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba, huku wakisomba mazao ya biashara aina ya mbogamboga yaliyowekwa katika matenga ya plastiki, tayari kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuza.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya pasheni ambalo limestawi vizuri, huku mkulima akiwa ndani ya shamba hilo akiendelea kukagua mazao.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kuwekea mazao, ambayo tayari yamekwisha kuvunwa aina ya ndizi, na kuwekwa katika matenga ya plastiki yenye rangi za kuvutia, huku wakulima wakiandaa kwa ajili ya kupeleka sokoni kwenda kuuzwa.

Sehemu ya shamba, palipolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya mapapai, kwa kufuata mistari iliyo katika mashimo, huku mkulima akiendelea kuhudumia mazao hayo ambayo bado hayajakomaa kwa ajili ya kuvunwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imewekewa matenga ya plastiki yenye rangi nyekundu, bluu na kijani; yaliyojazwa zao la biashara aina ya viazi, ambavyo tayari vimekwisha kuvunwa, huku vikisubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo la pembeni katika shamba, lililolimwa na kupandwa mazao biashara aina ya hoho, likiwalimewekewa matenga ya plastiki, huku yamejazwa mazao hayo ndani yake, na kusubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya pembeni katika shamba, palipolimwa zao la biashara aina ya viazi mbatata, ikiwa imewekewa mifuko ya viroba iliyojazwa zao hilo, na wakulima wamesimama pembeni wakisubiri kusafirisha zao hilo kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkulima akiwa ndani ya shamba palipopandwa mazao ya biashara aina ya nyanya. Huku akihudumia mazo hayo ambayo bado hayajakomaa na kuiva vizuri.

Eneo kubwa la shamba likiwa limelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya, kwa kufuata mistari. Huku zao hilo limekomaa na kuivaa vizuri, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Sehemu ya pembeni katika shamba palipolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya viazi mbatata, ikiwa imewekwa na kurudikwa zao hilo lililokwisha kuvunwa tayari; huku mengine yamepakiliwa katika mifuko ya viroba tayari kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuzwa.

Eneo kubwa la shamba likiwa limelimwa na kupandwa zao la biashara lililo chipua vizuri, huku limewekewa mabomba yanayosafirisha maji ndani ya shamba hilo na mkulima akiendelea kuhudumia zao hilo.

Sehemu ya shamba ikiwa imepandwa zao la biashara aina ya vitunguu maji, vilivyokwisha kukomaaa tayari, huku vikisubiri kuvunwa kwaajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa.

Mkulima akiwa ameegemea mazao ambayo ni kabichi yaliyokwisha kuvunwa tayari huku akisubiri kusafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya shamba, ikiwa imewekewa mifuko maalumu, iliyojazwa udongo na kupandwa mazao aina ya nyanya, yaliyo komaa na kustawi vizuri tayari kwa kuvunwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya matunda, ambayo ya ni ndizi, kwa kufuata mistari, huku yakiwa bado yajakomaa kwa ajili ya kuvunwa.

Mkulima akiwa amesimama katika eneo la shamba lililowekewa mazao aina ya matikiti maji, ambayo tayari yamekwisha kuvunwa huku yakisubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao mchanganyiko aina ya mahindi pamoja na matikiti maji, huku mazao hayo yakiwa bado hayaja komaa.

Sehemu ndogo ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao aina ya mbogamboga, ambayo yamekwisha komaa tayari na kusubiri kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Eneo dogo la shamba likiwa limelimwa na kupandwa mazao ambayo tayari yamekwisha kuchipua ,huku kumezungushiwa mabomba meusi yanayosambaza maji ndani ya shamba hilo.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba lililolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya mahindi; wakiendelea kuvuna zao hilo lililokwisha komaa na kukauka tayari kwa ajili ya kupeleka sehemu ya kupukuchulia.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya mbogamboga ambazo ni karoti vitunguu maji pamoja na maboga huku yamevunwa na kuwekwa katika toroli tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya, katika vifuko vidogo vya plastiki huku mkulima akivuna zao hilo lililokwisha komaa na kuiva tayari kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuza.

Gari aina ya tingatinga yenye rangi ya kijani likiwa limefungwa jembe maalumu linalotumika kwa ajili ya kuandalia shamba, huku mkulima akiendesha gari hilo na akiendelea na shughuli ndani ya shamba hilo.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa inalimwa na kuandaliwa kwa ajili ya kupandwa, kwa kutumia gari aina ya tingatinga lenye jembe maalumu linalotumika kwa ajili ya kulimia.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa kwa kutumia vitalu, huku mkulima akiendelea kulima na kuandaa shamba hilo kwa kutumia mashine maalumu inayoshikiliwa kwa mkono.

Sehemu ya shamba ikiwa inalimwa na kuandaliwa vizuri kwa ajili ya kupanda mazao kwa kutumia gari aina ya tingatinga lenye jembe maalumu, huku wakulima wakiwa juu ya gari hilo.

Sehemu ya shamba ikiwa inalimwa na kuandaliwa vizuri, kwa kutumia gari aina ya tingatinga, lenye jembe maalumu, linalotumika kwa ajili ya kulimia.

Kabati dogo lililotengenezwa kwa vioo, likiwa limewekewa ndani yake maji. Ambapo kuna samaki wadogo wenye rangi tofautitofauti, pamoja na mawe ya aina mbalimbali. Huku ikionekana kuvutia kwa macho.

Sehemu ya ardhi ikiwa imechimbwa na kuwekewa bwawa la maji linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki, huku ndani yake kuna wafugaji hao wakiendelea na shughuli zao na pembeni kuna magari yanayotumika kwa ajili ya kusafirishia wafanyakazi.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwa imewekewa nafaka za aina tofautitofauti chini, huku zikisubiri kununuliwa na wateja.

Wakulima wakiwa katika eneo la bustani, walipoweka miche ya miti mbalimbali, huku wakiendelea kuhudumia miche hiyo pamoja na kuimwagilia maji, ikisubiri kununuliwa.

Mkulima akiwa amesimama katika bustani yenye vitalu palipowekewa miche mbalimbali, huku akitoa maelekezo na akisubiri wateja kwa ajili ya kukunua miche hiyo.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ambayo yamekwisha chipua vizuri, kwa kutumia mfumo wa nyumba ya kijani huku mkulima akiendelea kukagua ndani ya shamba hilo.

Sehemu ya shamba kubwa, ikiwa inalimwa na kuandaliwa kwa ajili ya kupandwa mazao, huku mkulima akiendesha gari aina ya tingatinga, lenye jembe maalumu linalotumika kwa ajili ya kulimia.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ambayo bado hayajastawi vizuri, huku yamewekewa mabomba ya maji yanayotumika kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba iliyolimwa na kupandwa mazao ambayo bado hayajachipua vizuri, huku kukiwa kumewekewa mabomba mengi meusi yanayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ambayo bado hayajachipua vizuri, huku kumewekewa mabomba juu ya matuta yanayo saidia shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu kubwa ya shamba iliyolimwa na kupandwa mazao kwa kufuata mistari iliyonyooka huku pamewekewa mabomba yanayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba likiwa imelimwa na kuwekewa mtaro na ndani yake kuna bomba kubwa la kupitisha maji, linalotumika kwa ajili ya umwagiliaji shambani humo.

Eneo la shamba likiwa limeandaliwa na kupandwa mazao yaliyochipua vizuri kwa kufuata mistari ya matuta, huku kumewekewa mabomba yanayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba ikiwa bado haijaandaliwa na kupandwa mazao, huku imewekewa bomba refu jeusi la maji linalosaidia kwa shughuli za umwagiliaji ndani ya shamba hilo.

Wakulima wawili wakiwa katika eneo la shamba, lililopandwa vizuri mazao kwa kufuata mistari mipana ya matuta, huku wakiendelea na shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya pembeni katika shamba lililolimwa na kupandwa mazao, ambayo yamekomaa vizuri. Ikiwa imefungwa mabomba yanayosaidia kupitisha maji, huku yakifanyika katika shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ambayo tayari yamekwisha kuota lakini hayajastawi vizuri, huku kumewekewa mabomba yanayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao, na kipande kingine bado hakijaota mazao hayo, huku kumewekewa mabomba marefu ya maji, yanayosaidi katika shughukli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ambayo yamechipua vizuri kwa kuvutia, huku katikati yake kumewekewa mfuko ambao una matobo mengi, huku ndani yake kuna maji yanayosaidia kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao kwa kufuata mistari ya matuta, huku imewekewa mabomba marefu yanayotumika kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu kubwa ya shamba ikiiwa imeandaliwa vizuri na kupandwa mazao kwa kufuata mistari ya matuta, huku imewekewa mabomba yanayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Eneo dogo la shamba likiwa limelimwa na kupandwa mazao ambayo bado hayajachipua vizuri huku kumezungushiwa mabomba ya maji yanayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kuandaliwa vizuri, imepandwa mazao ambayo bado hayajachipua huku ikiwekewa mabomba yenye matobo matobo ambayo yanasaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Eneo kubwa la shamba likiwa limelimwa na kupandwa mazao ambayo bado hayajachipua, huku kumeekewa mabomba ya maji yanayosaidia katika shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu kubwa ya ardhi ikionyesha uoto wa asili wenye nyasi nyasi kiasi, pamoja na miti iliyoota kwa palepale, ikiwa imezungukwa na kundi la wanyama pori aina ya twiga pamoja na pundamilia, hali inayovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na uoto wa asili pamoja na msitu mnene, huku katikati yake kuna mto mrefu, unaosafirisha maji katika maeneo mbalimbali ya eneo hilo.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na nyasi zilizokauka, huku ina miti ambayo imeota kwa mbalimbali, na mbele yake kuna mlima mkubwa, na juu kuna wingu jeupe hali inayopendeza kwa kutazama.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa inaonekana kuwa ni yenye ukame, huku nyasi zimekauka na miti pamoja na vichaka na katikati yake kuna njia ya barabara inayotumika kupitika katika maeneo hayo

Eneo kubwa la ardhi likiwa lina nyasi zilizostawi vizuri pamoja na vichaka vya miti, huku mbele yake kuna milima mirefu, na juu kuna anga la bluu lililozungukwa na mawingu meupe.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa imezungukwa na bwawa, lenye maji mengi na juu yake kuna anga la bluu lililofunikwa na mawingu meupe, hali inayovutia kwa kutazamwa kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa ina uwoto wa asili unaovutia, pamoja na milima na mabonde. Juu yake kuna anga la blue lililofunikwa na mawingu meupe. Hali inayovutia kwa kutazama na macho."

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na nyasi zilizo kauka na mti ulioota katikati, mbele yake kuna miti iliyosongamana na wanyama wakiendelea kupata malisho katika eneo hilo.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na uoto wa asili unaovutia, pamoja na miti iliyosongamana ambayo ni msitu, huku kuna milima pamoja na mabonde na juu yake kuna anga la bluu, pamoja na mawingu meupe.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na nyasi, zilizo stawi vizuri pamoja na miti, iliyosongamana na mbele yake kuna milima, hali inayovutia kwa kutazama.

Sehemu kubwa ya ardhi. Ikionyesha miti iliyosongamana, pamoja na nyasi zilizostawi vizuri. Huku katikati yake kuna mnyama aina ya twiga, mwenye shingo ndefu, na mbele yake kuna majengo ya ghorofa katika makazi ya watu.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na miinuko na mabonde, huku ina miti pamoja na majani yaliyostawi na pembeni yake kumepandwa mazao hali inayovutia kwa macho.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na miti iliyosongamana pamoja na nyasi, zilizoota kwa kustawi vizuri na mbele yake kumelimwa mashamba yaliyopandwa mazao ya aina tofauti tofauti hali inayovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na msitu mnene wenye miti iliyosongamana kwa ukaribu sana, huku katikati yake kuna bwawa la maji.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na miinuko pamoja na milima, juu kuna anga la bluu lililo funikwa na mawingu meupe hali inayovutia kwa macho.

Eneo kubwa la ardhi lenye milima na mabonde likiwa na miti iliyostawi vizuri pamoja na nyasi huku mbele yake kikiwa na jua linalo zama, hali inayo vutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na nyasi zilizokauka, pamoja na miti iliyosongamana yenye rutuba na ukijani. Huku wanyamapori aina ya twiga wakiwa wamesimama, hali inayovutia kwa macho.

Eneo kubwa la ardhi lenye milima na mabonde likiwa na misitu iliyosongamana, huku nimelimwa na kupandwa mazao ya aina mbalimbali.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na milima pamoja na mabonde huku ikizungukwa na miti na nyasi zilizostawi vizuri, na juu kuna anga la bluu na mawingumawingu yenye rangi nyeupe hali inayovutia kwa macho.

Wakulima ambao pia ni wafugaji wakiwa katika eneo la shamba huku wakimhudumia mnyama anayefungwa nyumbani, ambaye ni mbuzi na pembeni yao kuna shamba lililolimwa na kupandwa mazao aina ya mahindi.

Sehemu ya barabara ambayo haijajengwa kwa mfumo wa lami, huku pembeni yake kuna vichaka na wanyama wanaofugwa aina ya mbuzi wakiendelea kula katika vichaka hivyo.

Mkulima ambaye pia ni mfugaji akiwa ndani ya shamba lililolimwa na kupandwa mazao ya aina tofautitofauti, yakiwemo ya mbogamboga pamoja na mahindi, huku akiendelea kuwahudumia mifugoo wake.

Mfugaji akiwa amesimama katikati ya kundi kubwa la kuku wanaofugwa wenye rangi mbalimbali za kuvutia, huku pembeni yake kuna banda linalofungia kuku hao na wengine wakiwa ndani, akisubiri kuwapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya chini, katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa nafaka za aina mbalimbali. Ikiwa imewekewa mifuko ambayo ndani yake kuna nafaka hizo za aina tofauti tofauti huku zikisubiri kuuzwa kwa wateja."

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa na kuandaliwa vizuri imepandwa mazao ya mbegu ambayo bado hayajachipua na kustawi vzuri, huku kumewekewa mabomba yanayosafirisha maji ndani ya shamba hilo.

Eneo la nje katika duka linaloshughulisha na uuzaji wa nafaka za aina mbalimbali; ikiwa limewekewa viroba vilivyosheheni mazao hayo ambayo ni mahindi, ulezi, choroko pamoja na maharage huku yakisubiri wateja.

Sehemu ndogo ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya mbegu, huku yamezungushiwa mabomba yanayosaidia kupitisha maji katika maeneo mbalimbali shambani humo.

Sehemu ndogo ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya mbegu yaliyoota na kuchipua, huku kumewekewa mabomba meusi yanayopitisha maji katika maeneo mbalimbali shambani humo.

Sehemu ya duka kwa ndani, ikiwa imewekewa kwa chini viroba ambavyo vina nafaka za aina mbalimbali, huku vikisubiri wateja na mbele yake kuna mashefu yaliyopajiliwa bidhaa za aina tofauti tofauti.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya mbegu, yaliyochipua vizuri kwa kufuata mistari ya matuta ;huku juu yake kumewekewa mabomba meusi yanayosafirisha maji katika maeneo mbalimbali shambani humo.

Kundi la wakulima wakiwa katika eneo la shamba huku wakipukuchua mahindi na wengine wakijaza katika mifuko ya viroba, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Waganga ambao ni wataalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa wayama. Wakiwa wamevalia mavazi maalumu meupe. Huku wakiendelea kuwahudumia wanyama wa kufugwa ambao ni mbwa wadogo wenye rangi nyeupe. Na pembeni yao kuna gari nyeupe linalotumika na waganga hao.

Mfugaji wa wanyama aina ya mbwa wanaotumika kwajili ya ulinzi majumbani, akiendelea kuwapatia huduma za kiafya mbwa hao.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa ina hali ya ukame na mbele yake kuna mlima mrefu. Huku mnyama wa porini ambaye ni pundamilia, akiwa anakatiza katika eneo hilo.

Kundi la watu ambao ni kutoka katika mataifa mbalimbali wakiwa katika eneo la zizi palipowekewa wanyama pori aina ya twiga, huku wakiendelea kuwatazama na wengine wakichukua picha kwa ajili ya ukumbusho.